Mfanyakazi amevaa koti jeupe la mahabara, kofia ngumu na barakoa usoni akikagua matangi yenye rangi nyeusi ya oksijeni katika mazingira ya viwandani . Anatumia chupa ya kunyunyuzia ambayo ina uwezekano wa kuangalia kama kuna uvujaji. Nyuma yake ukutani bango ya bluu yenye maandishi eneo la ukaguzi imebandikwa.

Chupa ndogo ya gilasi safi yenye kofia ya kijivu na lebo nyeupe inayoonyesha kwa uwazi chanjo ya homa moja ya manjano. Kando kuna sindano iliyo na alama za kipimo. Nyuma kuna chupa zingine za dawa zimepangwa.

Chupa ndogo ya chanjo ya MMR ambayo inatoa kinga dhidi ya maambukizi matatu ya kawaida ya virusi vya surua, mabusha na rubela. Upande wa chini yameandikwa kipimo ya millilitre ishirini na kando kuna sindano imetandazwa.

Mama amembeba mtoto huku muuguzi aliyevalia barakoa na sare nyeupe na nyeusi anampa chanjo mtoto yule kwenye bega lake la kushoto. Nyuma yao kwenye ukuta kuna makaratasi nyeupe yenye maandishi yamebandikwa.

Chupa ndogo ya glasi iliyo chanjo iliyoandikwa mmr vaccine na majina ya magonjwa ambayo inatibu surua, voksha na rubella . Pia inaonyesha kipimo ni mililita ishirini. Kando yake kuna sindano na Chachi safi zimepangwa.

Dada mmoja aliyevalia mavazi meusi anaelekeza chombo cha kuzimia moto kutoka kwenye kizima moto chekundu kuelekea kwenye moto mdogo ulio ndani ya ndoo, kwenye eneo la lami/tuta la nyasi, linaonekana upande wa nyuma.

Watu kadhaa wanaonekana kwenye mazingira yale, mwanamke aliye mbele amevaa kofia na kinyago cha uso akiwa amevalia begi lenye muundo na mbele yake mtu ameketi kwenye meza akionekana kushugulikia makaratasi. Dada mwingine amesimama upande wa kushoto akisubiri.

Mwanaume mmoja amesimama akiwa ameshikilia fimbo mkononi huku akitazama bango jeupe lenye maandishi mekundu yanayotangaza tiba za kitamaduni. Kando kuna miti ya kijani kibichi na nyasi kwenye ardhi.

Muuguzi aliyevalia aproni nyeupe yenye mchoro na maandishi pamoja na barakoa amesimama, huku akitayarisha dawa. Nyuma yake kuna watu wameketi waliovalia kiakisi yenye rangi ya chungwa. Upande wa juu kuna paa ya hema nyeupe.

Kundi la watu wanaonekana pale miongoni mwao wakiwa ni watoto wachanga. Upande wa mbele kuna mama mmoja aliyemshikilia mtoto huku akipokea chanjo kutoka kwa muuguzi aliyevalia nguo na glovu nyeupe na kufunga barakoa. Nyuma yao amesimama dada aliyevalia sketi nyekundu na amembeba mtoto na kushikilia makaratasi mkononi.

Watu wawili wameketi, mmoja ambaye ni mtaalam wa meno amevalia kofia ya bluu na sare nyeupe na anatabasamu akitazama kamera. Mbele yake ni mgonjwa ambaye pia anatabasamu na kutoa ishara ya dole gumba inayoonyesha kuridhika. Kwa nyuma kuna komputa ndogo na vifaa vingine vya kliniki.

Watu watatu wanaonekana pale, mmoja akiwa ni mtoto mdogo anayeonekana kupata tiba ya mwili huku ameshikiliwa mguu na mwanaume anayeonekana kuwa daktari kulingana na mavazi yake na mkononi ameshikiliwa na dada mmoja anayeonekana kuwa mama yake. Chumbani pale kuna mashini tofauti za zoezi.

Majengo mawili yamezingirwa na maji. Mmoja ni mwanaume aliyevalia nguo nyeupe na wawili ni watoto waliovalia jezi nyekundu. Wanyama watatu wanaonekana mbelenya jengo moja.

Watu wawili wanaonekana pale, mmoja ameketi chini huku mwingine anayeonekana kuwa muuguzi anampa chanjo kwenye bega lake la kushoto. Mazingira yale yanaonekana kuwa ya hospitalini na ukutani kuna mabango yenye mawaidha tofauti.

Mti mmoja wenye umbo la mwavuli unaonekana kuzoea hali kavu. Mandhari ya nyuma ya mti na tambarare na tasa. Imefunikwa katika ardhi ya giza yenye miamba na mimea michache. Kwa umbali, milima inaonekana chini ya anga angavu ya blue na mawingu meupe.

Watu wawili wanaonekana pale mmoja akiwa ni mama aliyembeba mtoto mchanga na ameketi huku akimtazama akitabasamu, kando yake kuna neti nyeupe. Chumba kile kimepakwa rangi ya blue kwenye ukuta.

Watu watano waliovalia suti nyeupe za kujikinga ikiwa ni pamoja na barakoa, glovu na kofia wanaonekana wakielekea kwenye gari lililoegeshwa, wawili wamebeba tanki za buluu zenye mpini mrefu za kunyunyiza mgongoni.

Kuna watu wawili, mmoja ambaye ni mtoto amevaa shati ya rangi nyekundu, ameketi chini akimtazama binti aliyevaa, koti nyeupe ya maabara. Chumbani pale kuna kitanda, kiti kirefu cha mbao na pipa la manjano.

Wauguzi wawili wamesimama katika chumba kilicho na vifaa vya matibabu. Mmoja ameegemea kikapu cha mtoto na anaonekana kumtunza huku nesi mwingine amesimama kando ya mashine, ya kutotoleshea mtoto ndani.

Chupa kumi na nane, zilizotengenezwa kwa kutumia kioo cha wazi, vimewekwa chini. Kuna zile zimesimamishwa, na zingine zimetandazwa chini. Ndani yao kuna unga fulani uliofunikiwa pale.

Mtoto amebebwa na mama akipokea matibabu kutoka kwa muuguzi. Baba amesimama karibu na mlango akiwatazama huku amevaa koti, kofia na barakoa. Nyuma yao kuna picha na maandishi.

Wanafunzi waliovalia sare ya bluu yenye collar ya rangi ya waridi wameketi wakitazama mbele ambapo mmoja wao aliyevalia barakoa amesimama. Mwalimu aliyevalia shati nyeupe anaonekana karibu na ubao.

Muuguzi amevalia barakoa na anampa dada chanjo kwenye bega lake la kushoto. Nyuma yao kuna kijana aliyevalia nguo ya rangi ya buluu na kofia kichwani anayesubiri kwenye foleni.

Kaka wa kutoka jamii ya kimasai amevaa barakoa na ameketi akipokea chanjo begani. Muuguzi amevalia pete mkononi na kucha zake zina rangi nyekundu. Nyuma yao kuna maandishi yasiyoonekana vyema.

Chupa imesimamishwa, kifuniko yake ni nyeusi, ndani kuna dawa na ina maandishi ya rangi nyeusi na kijani kibichi inayoonyesha matumizi, jina, kampuni na mwaka wa kuimarishwa kwake.

Meza nyekundu ya plastiki imesimamishwa na kuna chupa zimewekwa juu. Kiti ya plastiki iko kando na vitabu vimepangwa juu yake. Sanduku nyeusi ya nguo iko kwenye sakafu.

Kundi la nzige wamepaa na kujikusanya kwenye mahindi na tawi . Tawi la mahindi ni la kijani kibichi na nzige wana rangi ya mchanganyiko ya nyeusi na kahawia kwenye mabawa yao.

Dada wawili wanafuraha usoni. Mmoja amelala, mwenzake ameketi, ambaye amevalia mavazi ya kitabibu, amebeba kalamu mkononi, dirisha zimefungwa na mashine zinaonekana pale.

Watu wawili wazima wanaonekana pale wakimtazama mtoto mchanga aliyezaliwa ambaye amebebwa. Mtoto amevaa mavazi nyekundu na kofia ya santa kuashiria amezaliwa karibu na likizo ya krismasi, maeneo yale yanaonekana kuwa ya hospitalini.

Kundi la watu ambao ni wanawake kwa wanaume wamesimama upande wa kulia kwenye chumba kile wakimtazama mwanadada aliyeketi huku amembeba mtoto mkononi, ukutani kuna saa inayoonekana kwa umbali.

Watu wamesimama, huku mmoja anapita wakitazama jengo lililobomoka. Watu watatu walio na simu mkononi, wanapiga picha ya yaliobakia katika jengo hilo. Nguo zimeanikwa upande wa mbele, wa nyumba ya kwanza.

Bango lenye maandishi ya rangi tofauti ulioandikwa jina daktari Mduba na magonjwa anayotibu linaonekana pale. Kuna baisikeli limesimamishwa. Upande wa mbele chupa zimepangwa juu ya muundo wa mbao unaotumika kama meza.

Watu wawili waliovalia suti nyeupe za kujikinga ikiwa ni pamoja na kofia, barakoa na glavu wanaonekana pale. Mmoja aliye upande wa mbele, ananyunyiza dawa karibu na sakafu huku amevalia kinyunyizio chenye mpini mrefu lenye tanki la bluu. Nyuma yake, anaonekana mwenzake akifanya usafi.

Kaka wawili waliovaa jacket na kufunga shuka wanatembea wakielekea upande wa mti unaonyesha dalili za kukauka, ardhi imejaa mawe na kuna mwili wa mnyama aliyeaga umekaukia pale.

Kundi la watu wanaonekana kuwa katika mkutano fulani, wameketi huku wengine wamechuchumaa, kila mmoja amevalia barakoa na mikono yao yameinuliwa, nyuma yao kuna miti mirefu na pia nyumba ndogo yenye mabati nyekundu.

Muuguzi wa jinsia ya kike amesimama akimtazama mtoto mchanga aliyelala huku akimfunika kwa kutumia kitambaa nyeupe yenye madoadoa. Mbele yao kuna mashine.

Bango la tangazo ya huduma za daktari Galazinga anayeelezewa kama mganga mwenye nguvu anayetoa upendo, hirizi na vivutio vya kuvutia. Kuwasiliana naye kuna nambari ya simu imewekwa upande wa chini.

Watu wawili wanaonekana pale, mmoja akiwa ni mama ambaye amesimama na kuegemea kikapu cha mtoto mdogo aliyelazwa pale huku akimshughulikia. Kichwani amevalia kofia na shingoni amevalia minyororo wa chuma na nguo zake ni nyeusi.

Dada mmoja amelala kwenye kiti akipokea matibabu ya meno katika kliniki. Mtaalamu wa meno aliyevaa glavu na sare ya blue ameketi huku ameshikilia kifaa chenye mwanga mkononi mwake.

Watu wameketi kwenye mkutano. Dada mmoja amesimama. Nyuma yao kuna jengo mbili. Ardhi ina nyasi iliyokauka. Viti viwili havijakaliwa na mawingu nyeupe yako angani.

Kuna majumba matatu aina ya ghorofa, moja limekamilika na linaonekana kuwa makao ya watu fulani, nyingine haijakamilika, kuna lile lililobomoka na juu yake wamesimama kundi la watu.

Mwanaume mmoja anaonekana akitazama juu, ambako kuna bango lililoandikwa maandishi ya machungwa, inayotangaza daktari Chikonko na huduma zake kama vile kumvuta mpenzi, biashara, nyota na kadhalika pamoja na nambari yake ya simu. Pia kuna majani ya kijani kibichi ambayo yamezunguka nguzo ya stima.